Elimu ya watu wazima inayotolewa na mkufunzi aliyebobea katika maswala ya saikolojia, anayetoa mafunzo maalumu kwa watu wazima wanaume kwa wanawake, waliosimama katika eneo hilo wakimsikiliza vizuri na kwa umakini mkubwa.

Elimu ya watu wazima inayotolewa na ambao wakufunzi waliobobea katika maswala ya saikolojia, wakitoa elimu iyo kwa watu walioudhuria katika eneo ilo. Huku wakitumia mbinu za kisasa kwa ajili ya kufikisha ujumbe na kutoa elimu.

Elimu ya watu wazima inayotolewa na mkufunzi aliyebobea katika maswala ya kiutu uzima, mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana huku kukiwa na watu mbalimbali waliomzunguka wakipata elimu hiyo kutoka kwa kijana huyo.

Eneo la wazi katika shule ya kulelea watoto mahali ambapo watoto wadogo, huifadhiwa na kupewa malezi wakati wa mchana, ni eneo lililojengwa vizurii huku kukiwa na vifaa mbalimbali vya michezo kama bembea pamoja na midoli ya watoto ya kwajili ya kuchezea.

Sehemu ya shule ya watoto mahari ambapo watoto huhifadhiwa kwa siri huku wakipatiwa huduma mbalimbali ikiwemo huduma ya elimu ,chakula na malazi na vifaa mbalimbali vya michezo vinavyotumika hapo.

Eneo la wazi katika shule ya msingi mahali ambapo taarifa mbalimbali za wanafunzi pamoja na shule zimehifadhiwa katika makabati maalumu, huku zikiwa zimewekwa katika makablasha ambayo huifadhi taarifa hizo.

Chimbo cha moto aina ya trekta kimefungwa chombo maarumu katika eneo la wazi ikiashilia ni machine itumikayo kwa ajiri ya shighuli za kilimo.

Eneo la bustani nzuri katika shule ya msingi lililopambwa vizuri kwa bustani nzuri pamoja na eneo safi na kuonyesha magari, huku ukiwa na miti mirefu pamoja na mandhari nzuri ya kuvutia eneo lenye hewa safi na ya kupendeza.

Mandhari nzuri ya kuvutia katika eneo la shule ya msingi, mahali ambapo kuna bustani za kupendeza. Eneo lakuegeshea magari, miti mirefu yenye kivuli kizuri pamoja na hewa na upepo unaovutia sana.

Shule ya msingi iliyojengwa vizuri na kuezekwa kwa mabati mazuri, huku eneo hilo likiwa limezungukwa kwa ardhi yenye nyasi ndogondogo pamoja na bustani za kuvutia na kupendeza.

Jengo la ghorofa katika shule ya msingi linalotumika na wanafunzi wa shule hiyo kutoka katika darasa moja kwenda katika darasa lingine, jengo ambalo limetengenezwa vizuri na kuwekwa ngazi za kisasa.

Elimu ya msingi katika shule ndogo iliyotengenezwa vizuri; moja ya madarasa kukiwa na mwalimu aliyevalia mavazi nadhifu sana. Mbele yake kukiwa na wanafunzi waliokaa katika madawati ya darasa hilo, wakimsikiliza anachofundisha.

Kitabu cha kiada na ziada kwa shule za msingi vilivyohifadhiwa vizuri katika makabati maalumu, huku vikiwa vimewekwa kulingana na aina ya masomo kwa pamoja huku kukiwa na na vitabu vyekundu pamoja vitabu vya rangi ya zambarau.

Jengo la shule ya sekondari lililojengwa vizuri kwa matofali ya kuchomwa na kuezekwa kwa mabati ya kisasa, huku likiwa limepambwa vizuri kwa madirisha makubwa yanayoonekana vizuri na kupitisha hewa safi na mwanga, jengo lililozungukwa na miti mingi yenye kimvuli kizuri.

Wanafunzi wa shule ya sekondari ndani ya darasa lililo tengenezwa vizuri , madirisha mapana pamoja na milango, huku wakiwa wameketi katika meza za kisasa wakijisomea.

Walimu wa shule ya sekondari wakiwa katika eneo la nje mbele yao kukiwa na meza maalumu, huku ikiwa imehifadhiwa makaratasi ndani yake yakiwa yanastakabali paamoja na nyarakka nyingine za shule hiyo.

Jengo la shule ya sekondari ndani ya chumba maalumu cha maabara, sehemu ambapo mafunzo kwa vitendo hufanyika hususani ya masomo ya baiolojia pamoja na kemia. Huku eneo hilo likiwa limetengenezwa kwa meza bora zilizo unganishwa kwa nishati ya umeme pamoja na huduma ya maji.

Mwalimu wa shule ya sekondari, aliyevalia mavazi nadhifu sana, huku akifundisha somo la baiolojia kwa kuwaelezea kwa mifano mfumo wa mmeng'enyo wa chakula jinsi unavyofanya kazi kwa kila hatua, kuanzia mdomoni mpaka tumboni.

Wanafunzi wa shule ya sekondari katika darasa ndani ya shule hiyo wakifanya mjadala mbele ya darasa hilo, huku kukiwa na wakufunzi waliovalia mavazi nadhifu sana wakiwasimamia kwa umakini wanafunzi hao.

Mwalimu wa shule ya sekondari mwanamke aliyevalia mavazi mazuri sana, akiwa katika eneo la maktaba akichagua vitabu vya masomo mbalimbali vilivyopangwa katika makabati ndani ya maktaba hiyo.

Mwalimu wa shule ya sekondari katika darasa ndani ya shule hiyo akimfudisha katika meza yake mwanafunzi aliye valia mavazi nazifu sana, huku akimwelekeza kupitia kitabu kilicho mbele yao.

Wanafunzi wa chuo, vijana wakike na wakiume wakiwa katika eneo maalumu sehemu ya nje kwa ajili ya kujifunzia mada mbalimbali. Wakijifunza kwa vitendo kupitia kifaa cha kielektroniki kompyuta mpakato, huku wakijadili mada mbalimbali kuhusu masomo yao.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika eneo la wazi huku wakijisomea kwa kujadiliana mambo mbalimbali katika chuo hicho, kwenye meza kukiwa na kompyuta mpakato ambazo wanazitumia kwa ajili ya kuhifadhia taarifa na notsi za masomo yao.

Wanafunzi wa chuo, vijana wa kiume wakiwa katika jengo la darasa ndani ya chuo hicho. Jengo lililo tengenezwa vizuri na kupakwa rangi za kuvutia huku kukiwa na madirisha yanayo pitisha hewa vizuri pamoja na madawati mazuri walio kalia na wanafunzi hao.

Wanafunzi wa chuo, vijana wa kike na wa kiume, wakiwa katika darasa maalumu ndani ya chuo hicho, chenye madirisha mapana, huku wakiwa wamepanga meza zao pamoja na viti katika mpangilio mzuri, wakifanya mitihani iliyowekwa mbele yao kulingana na ratiba ya chuo .

Wanafunzi wa chuo katika darasa ndani ya chuo hicho wakijifunza kwa vitendo pamoja na mwalimu wao aliye mbele ya darasa hilo, huku akiwapa semina ya mambo mbalimbali kuhusu masuala tofautitofauti juu ya elimu zao.

Jengo la chuo katika darasa maalumu mahali ambapo wanafunzi husoma katika kozi tofauti tofauti, kukiwa na mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana, mkufunzi wa darasani hapo akifundisha mbele ya wanafunzi hao na kuwapatia maarifa ya kielimu.

Eneo la maktaba katika jengo la chuo, mahali ambapo wanafunzi hukaa katika makundi makundi na wengine wakiwa wakekaa kivyao wamejitenga, huku wakijisomea na kubadilishana mawazo kutokana na vitu mbalimbali na kuhusu mambo ya masomo.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika jengo la chuo hicho ndani ya darasa, huku nyuso zao wakiwa wamejifunika kwa barakoa safi kwa ajili ya kujikinga na magonjwa mbalimbali yanayoambukiza kwa njia ya hewa.

Mwanafunzi wa chuo cha Ufundi Stadi akiwa katika jengo maalumu ndani ya chuo hicho, akijifunza kwa vitendo namna mbalimbali vya kutengeneza vifaatiba kupitia teknolojia ya kisasa na vifaa bora vinavyotumika kwaajili ya ukarabati.

Chuo cha ufundi stadi ndani ya jengo maalumu kukiwa na wanfaunzi wa kike na wa kiume, waliokaa katika mpangilio ndani ya meza kwenye darasa hilo. Wakijifunza namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki kwa njia bora na za kisasa kwa kutumia nishati ya umeme na vifaa vya kisasa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, vijana wa kiume na wa kike, wakiwa katika darasa maalumu wakijifunza kwa vitendo namna ya kutengeneza vifaa mbalimbali vya kielektroniki kupitia njia bora za ufundi pamoja na kanuni mahususi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya darasa maalumu katika chuo hicho, wakijifunza kwa vitendo namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki, kupitia teknolojia ya kisasa na vifaa vizuri huku wakitumia mashine pamoja na teknolojia ya kompyuta.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, ndani ya jengo la chuo hilo wakijifunza kwa vitendo namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa tofautitofauti vya kielektroniki, kupitia mitambo maalumu na mashine za kisasa.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi stadi akiwa katika eneo maalumu sehemu ya kibanda, akitengeneza kifaa cha kielektroniki kinachotumika kuongoza mashine mbalimbali ndani ya kiwanda hicho.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi (vijana wa kiume na wa kike) wakiwa katika darasa maalum ndani ya chuo hicho, wakijifunza kwa vitendo namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa mbalimbali vya kieletroniki kupitia njia bora za kisasa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa ndani ya jengo la chuo wakijifunza mada mbalimbali, namna ya kutengeneza vitu mbalimbali hususani kupitia teknolijia ya tehama, huku wakitumia kompyuta mpakato kufanya kazi zao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi vijana wa kike na wa kiume wakiwa katika eneo la darasa ndani ya chuo hicho wakijifunza kwa vitendo namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki kwa njia bora na za kisasa.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, akiwa katika darasa ndani ya chuo hicho akijifunza kwa vitendo namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki kwa kutumia teknolojia za kisasa, na mifumo bora ya utengenezaji vifaa hivyo katika chumba maalumu cha kisasa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa ndani ya jengo la chuo, huku wakiongozwa na mkufunzi maalumu aliyefunika nyuso yake kwa barakoa. Huku akiwaelekeza namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa vya kompyuta kupitia mifumo ya kielektroniki na vifaa vya kisasa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa ndani ya chumba icho wakitengeneza vifaa mbalimbali vya kielektroniki, kupitia teknolojia maalumu na vifaa vya kisasa huku wakitumia njia hizo kwa ajili ya uzalishaji bora wa vifaa vya kielektroniki.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa katika jengo maalumu ndani ya chuo hicho; mahali ambapo hufanya mafunzo kwa vitendo huku wakitengeneza magari pamoja na vifaa vingine vya moto.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa katika jengo la chuo hicho, katika sehemu maalumu eneo la karakana, wakijifunza kwa vitendo namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki kwanjia za kisasa na mashine bora zaidi.